Kuna mwanaume aliyeketi kwenye kochi. Mbele yake kuna tarakilishi mpakato wa rangi jeusi. Kuna kitabu kilichofunguliwa kando yake. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu vya aina mbalimbali. Kuna mmea wa kijani kibichi kando yake.